Mwanaume anaonekana kama mhadhiri au mwanasayansi akisimama mbele ya ubao mweusi uliojaa fomyula za hesabu zinazong'aa kwa rangi ya kijani. Ameshika kalamu mkononi akionekana akieleza au kufundisha dhana tata za hisabati au fizikia. Kifaa cha kompyuta kinaonekana kwenye meza ya mhadhiri.

Kielelezo cha komputa ya mezani yenye skrini kubwa. Kwenye skrini ya komputa kuna uwasilishaji wa slide unaoonyesha maneno kwa herufi kubwa nyeusi kwenye mandhari nyuma nyeupe. Picha hii inaashiria dhana ya elimu kwa njia ya mtandao au kujifunza kidijitali. Mandhari ya nyuma ya picha nzima ni rangi la samawati iliyokolea ikipa picha mwonekano safi na rahisi.

Mwanamke mchanga mwenye nywele zilizojikunja akiwa amevalia miwani na fulana yenye milia, akifanya kazi mezani. Anaandika kwenye daftari kwa kalamu huku kompyuta ndogo likiwa wazi mbele yake. Dirisha kubwa linaonekana nyuma yake.

Mkono ya mtu ikifanya kazi ikiashiria shughuli za kimasomo au kikazi, mkono wa kulia unashika kalamu ya bluu na kuandika kwenye daftari lililofunguliwa. Mkono wa kushoto unaonekana ukichapa kwenye kibodi cha kompyuta ndogo au Laptop .

Vijana wawili, mwanamke na mwanaume wameketi mbele ya kompyuta mkononi na kuonekana wakizingatia kazi. Mwanamke amevaa sweta ya rangi ya waridi na miwani huku mwanaume akiwa amevaa sweta ya rangi ya kahawia na miwani pamoja na vipokea sauti vikining'inia shingoni. Wote wawili wanaonekana wakishirikiana.

Msichana mdogo mwenye tabasamu ya kupendeza akitazama moja kwa moja kwenye kamera, ana nywele zilizofumwa na pambo la samawati lenye umbo la duara upande wa juu wa kichwa chake amevaa koti jeusi la ngozi na anaonekana kushika kidaa chenye skrini kinachoangaza labda kompyuta kibao.

Mwanaume ameketi kwenye meza ya mbao akitumia kompyuta ndogo. Anaonekana amejikita kwenye kazi yake na mikono yake ikiwa kwenye kibodi cha kompyuta . Kwenye meza karibu naye kuna kikombe, glasi ya maji na mimea midogo miwili pamoja na chupa ya glasi yenye maua. Nyuma yake kuna dirisha linaloonyesha mazingira ya nje na ukuta wa matofali.

Kuna mkono unaonyoosha kidole kuelekea mduara mkuu mwenye neno na kitabu katikati. Mduara huu umeunganishwa na ikoni mbalimbali zinazowakilisha vipengele vya kujifunza mtandaoni kama vile grafu, video, akili na utafiti. Mandhari ya nyuma ni nyeusi na taa za samawati zinang'aa zikisisitiza teknolojia na unganisho.

Mtu anatumia kompyuta ndogo huku skrini ikionyesha aikoni mbalimbali za elimu na kujifunza. Mikono ya mtu hayo inaonekana ikiandika kwenye kibodi ikionyesha matumizi ya kifaa hicho aikoni zinazoelea angani ni pamoja na kitabu, kofia ya kuhitimu, kikombe cha ushindi na ishara ya kucheza video zote zikisisitiza dhana ya kujifunza mtandaoni.

Miundo minne tofauti ya tovuti, zote zikihusu zana ya kujifunza na biashara mtandaoni, kila muundo una kichwa chake. Miundo hii yote inatumia michoro na ikoni zinazoakisia dhana ya teknolojia na elimu, kama vile kompyuta, vitabu na vifaa vya rununu.

Mwanamke ameketi kwenye meza, amejifunika blanketi laini la kijivu akinywa kinywaji kutoka kikombe kikubwa chenye michoro. Mbele yake kuna daftari lililofunguliwa lenye kalamu na karatasi ndogo ya manjano pamoja na faili ya kijani.

Mtoto amevaa vipokea sauti vya maskioni akifuatilia somo la mtandaoni kupitia kompyuta. Kwenye skrini ya kompyuta kuna mwalimu akifundisha na wanafunzi wengine watatu wakiwa kwenye simu ya video. Mtoto anaonekana kuwa makini akiandikwa kwenye daftari lake huku akiwa na penseli na vifaa vingine vya shule mezani.

Mwanamke na mtoto wanatumia kompyuta mbali pamoja, wakiwa wameketi kwenye sofa. Wote wawili wamevaa vipokea sauti, ikonyesha kuwa wanasikiliza kitu au wanashiriki katika shughuli inayohitaji sauti. Mwanamke huyo anaonekana akimweleza mtoto au kumsaidia, huku akiwa anatabasamu na kumtazama mtoto.

Vijana wawili wanajifunza au kufanya kazi katika mazingira ya kisasa. Kijana moja anayetabasamu aliyevaa miwani na shati la jinsi anatumia kompyuta mkononi. Nyuma yake msichana mwenye nywele za dhahabu pia anatabasamu akionyesha mazingira urafiki na ushirikiano

Kompyuta mpakato iliyowazi ikiwa imewekwa kwenye meza, skrini ya komyuta inaonyesha maneno kadhaa kwa herufi nyeupe. Upande wa kushoto wa kompyuta kuna kikombe cha kahawa au chai chenye rangi ya kijani kibichi.

Mwanafunzi anashiriki katika somo la mtandaoni kutoka nyumbani. Kompyuta ya mkononi inaonyesha mwalimu akifundisha somo la hisabati kwenye ubao mweusi. Mwanafunzi anaandika madokezo kwenye daftari lake, huku vitabu, vikokotoo, na kalamu zikiwa zimepangwa kwenye meza.

Mtu anatumia kompyuta mbali kwa ajili ya masomo ya mtandaoni labda darasa au mihadhara. Mtu huyo, amevaa vipokea sauti nyeupe na shati la njano, akichukua maelezo kwenye daftari. Kwenye skrini ya kompyuta, kuna mwalimu anafundisha somo, akiandika fomula za hisabati au fizikia kwenye ubao mweusi.

Mwanamake anasafiri kwa treni akiwa ameketi kwenye kiti chenye meza ndogo. Anatumia kompyuta ndogo na kuandika kwenye daftari ikionyesha anaweza kuwa anafanya kazi au masomo. Nje ya dirisha, mandhari ya vijijini au mashambani enye milima kwa mbali inaonekana ikipita.

Mkusanyiko wa michoro kumi inayoelekeza dhana ya kujifunza kuendelea. Kuna mchoro mmoja mkubwa unaoonyesha watu wawili wakijifunza kwa kutumia vifaa vya kisasa huku saa ikionyesha muda wa kujifunza. Michoro tisa midogo inaonyesha aina tofauti za ujifunzaji.

Dhana ya masomo ya mtandaoni au E-Learning ambapo mkono wa mtu unaonekana ukishika kalamu ya kidijitali juu ya kompyuta kibao. Kwenye skrini ya kompyuta kibao kuna picha za hologramu zinazowakilisha vipengele mbalimbali vya elimu ya mtandaoni.

Mtoto mdogo wa kiume akiwa ameketi mezani, akitazama mbele na kutabasamu. Nyuma yake kuna mtu mzima anayeonekana kuwa mwanamume akiwa ameketi na kutumia kompyuta ndogo.

Mtoto mdogo labda mwanafunzi akiwa ameketi mezani na kutumia komputa ndogo aina ya laptop . Skrini ya laptop inaonyesha michoro inayohusiana na e-learning , ikiwemo picha ya balbu na vitabu vilivyopangwa.

Mwanafunzi akiwa amejikita kwenye kompyuta yake mpakato, akifuata somo la mtandaoni. Mwalimu anaonekana kwenye skrini ya kompyuta akifundisha mbele ya ubao mweupe, na rafu ya vitabu nyuma yake.

Mikono ya mtu ikishikilia kompyuta kibao aina ya tablet inayoonyesha programu au tovuti. Kwenye skrini ya kompyuta kibao kuna mada kuu inayoonekana kama Travel Risk Women's Security , na picha kadhaa ndogo zinazopangwa kwa gridi.

Mwanamke akifanya kazi au kujifunza nyumbani akiwa ameketi kwenye dawati na tumia kompyuta mpakatoni. Anaonekana akitabasamu na anaandika kwenye daftari huku kukiwa na kikokotozi karibu naye.

Mtu akiwa ameketi labda kwenye kiti au sofa na ameshikilia kompyuta kibao mikononi kwenye skrini ya kompyuta kibao kuna maneno e-learning yaliyoandikwa kwa herufi kubwa na ikoni tatu zinzowakilisha online courses library access na video lectures.

Mwanaume mchanga anayefanya kazi au anashiriki katika mkutano wa mtandaoni, amevaa shati la kijivu na ana vichwa vya sauti vyeupe vilivyowekwa kichwani mwake. Amekaa mbele ya kompyuta ndogo nyeupe na anaonekana akizungumza huku akitumia mikono yake kuelezea jambo.

Mchoro unaonyesha vifaa mbali mbali vya kieletroniki, vinavyotumika kwa mkutano wa video au mawasiliano ya mbali. Katikati kuna kompyuta ndogo aina ya laptop , ikionyesha skirini ya mkutano wa video na washiriki watatu.

Kompyuta ndogo aina ya laptop ikiwa imefunguliwa na kuwekwa pembeni karibu na rundo la vitabu vinne vilivyopangwa juu ya meza. Mandhari nyuma yanaonekana kama maktaba yakiwa na rafu zilizojaa vitabu ingawa zimefifia kidogo kimtazamo.

Maktaba yenye rafu kubwa za mbao zilizojaa vitabu vingi zikipanda hadi juu ya ukuta. Meza kadhaa na viti vimetawanyika katika chumba, vikionyesha sehemu ya kusomea na baadhi ya viti vimefungwa utepe wa tahathari. Watu wawili wanaonekana wameketi kwenye meza tofauti wakisoma au kufanya kazi zao kwa utulivu.

Chumba cha kulala chenye vitanda viwili tofauti, kila kimoja kikiwa na blanketi ya kijani kibichi. Chandarua mbili nyeupe za mbu zimening'inia juu ya vitanda zikionyesha ulinzi dhidi ya wadudu. Ukuta ni mweupe na kuna kabati la nguo la rangi nyeupe pamoja na milango.

Mchezo wa mpira wa kikapu wa wanawake unaendelea ndani ya ukumbi. Wachezaji wawili wa kike wanashindana vikani kuwania mpira mmoja akiwa amevaa jezi ya samawati na mwingine jezi ya njano. Watazamaji na wachezaji wengine wanaketi kwenye benchi nyuma wakifuatilia mchezo kwa umakini.

Sebule kubwa yenye fanicha za mbao za rangi nyekundu kahawia. Sofa na viti vimepangwa katika vikundi viwili vikiwa na mito iliyorembeshwa. Ukuta umejengwa kwa mawe ya asili.

Chumba cha kulala chenye vitanda vingi vya ghorofa, ikionyesha kuwa ni mabweni au chumba cha kulala cha watu wengi. Vitanda hivyo vimepangwa kwa safu na kila kitanda kina godoro lenye muundo.

Chumba chenye kitanda cha ghorofa kikiwa na magodoro mawili meupe bila shuka. Madirisha makubwa yamefunikwa na mapazio ya rangi ya kahawia na njano, yakiruhusu mwanga wa jua kuingia ndani. Kwa nyuma, kuna rafu ndogo iliyo na vitu vichache vilivyopangwa.

Maktaba kubwa yenye rafu nyingi zilizojazwa vitabu. Rafu hizo zimepangwa kwa safu ndefu, zikiunda njia katikati. Taa za dari, zinatoa mwanga wa kutosha, ndani ya maktaba.

Jengo kubwa lenye usanifu wa kisasa likiwa na nguzo nyingi na roshani kwenye ghorofa ya pili. Inaonekana kuwa jengo la umma au taasisi labda maktaba au jengo la serikali. Mbele ya jengo kuna bustani iliyotunzwa vizuri yenye nyasi za kijani kibichi na vichaka vilivyopunguzwa vizuri. Barabara ya lami iliyolowa inaashiria kuwa kumekuwa na mvua hivi karibuni na anga linaonekana kuwa na mawingu.

Nyumba za makazi zenye ghorofa moja zilizojengwa kwa mtindo unaofanana na nyumba za kupanga zikiwa na kuta za rangi ya kahawia na paa za udongo. Kuna nafasi ya wazi katikati inayotumika kama njia ya kupita huku kukiwa na nguo zilizotundikwa zikikaushwa. Kwa mbali kuna majengo marefu ya kisasa yakiashiria kuwa eneo hili lina mchanganyiko wa makazi ya zamani na mapya.

Chumba chenye kitanda cha orofa kilichotengenezwa kwa mbao nyepesi. Sakafu imetengenezwa kwa mbao zenye rangi nyeusi na kuta ni nyeupe. Kuna dirisha au mlango wa roshani wenye nondo za chuma unaonekana kwa nyuma ukiruhusu mwanga kuingia. Upande wa kulia wa picha, kuna kabati la mbao na kiti cha ofisi.

Chumba cha kulala chenye mpangilio wa kisasa na rangi za kuvutia, kitanda kikubwa kimetandikwa shuka nyeupe na blanketi ya kahawia huku taulo safi zikiwa zimepangwa vizuri juu yake. Ukuta wa nyuma wa kitanda umeambwa kwa karatasi ya ukuta wenye michoro ya kijiometri yenye rangi mbali mbali ikiongeza mvuto chumbani.

Ndani ya maktaba iliyojaa vitabu vingi vilivyopangwa kwenye rafu za mbao. Watu kadhaa wanaonekana wakitafuta vitabu kwenye rafu tofauti wakionyesha shughuli ya kujifunza. Mmoja wao ni mwanamke mwenye nywele ndefu zilizosokotwa na wengine wanaonekana wamevaa mavazi ya kawaida au ya kiislamu.

Chumba cha kulala cha kisasa chenye mapambo maridadi kitanda kikubwa kimewekwa katikati kikiwa na shuka nyeue na mito miwili nyekundu. Kila upande wa kitanda kuna meza ndogo ndogo za kando ya kitanda zenye taa za usiku.

Kumbi la mihadhara au ukumbi wa mikutano uliokuwa umejaa wanafunzi au washiriki. Sehemu kubwa ya viti vya rangi nyekundu vimekaliwa na watu, wengi wao wakiwa wamevalia nguo za shule au sare. Wengine wamevaa sare za rangi ya zamabarau na wengine ya samawati, labda zikiwakilisha taasisi tofauti.

Darasa la kompyuta lenye wanafunzi wengi wakiwa wamekaa mbele ya kompyuta zao. Kila mwanafunzi ana kompyuta yake na anaonekana akifanya kazi. Mwalimu amesimama mbele ya darasa akiwafundisha au kuwasimamia wanafunzi.

Mto wa kulala wenye rangi ya kijivu na milia nyeupe umelazwa juu ya kitanda cheupe. Mto mwingine unaofanana unaonekana nyuma ukiwa umelazwa karibu na ubao wa kitanda wa mbao. Mwanga mkali unatoka upande wa kushoto wa picha ukiangazia chumba hicho.

Wachezaji wawili wa mpira wa wawavu wanajaribu kuzuia mpira kwenye wavu. Mchezaji mmoja amevaa jezi ya samawati yenye namba kumi na mbili na mwingine amevaa jezi ya kijani, wote wawili wameruka juu angani wakijaribu kuguza mpira unaoelekea kwenye uwanja wao.

Maktaba iliyojaa watu wakisoma na kufanya kazi. Wanafunzi na watu wazima wamekaa kwenye meza, wengine wakitumia kompyuta ndogo na wengine wakisoma vitabu. Rafu za vitabu zilizojaa vitabu, zinaonekana pande zote, zikionyesha kua ni mahali pa kujifunza.

Chumba tupu ndani ya nyumba chenye sakafu ya vigae vyeupe vilivyong'aa. Kuna kabati kubwa la mbao lenye milango minne lililowekwa ukuta mmoja likitoa nafasi ya kuhifadhi nguo au vitu vingine. Dirisha kubwa la mraba linaonekana upande wa kushoto, likiruhusu mwanga wa asili kuingia ndani ya chumba.

Darasa au chumba cha mikutano chenye meza na viti vingi vilivyopangwa kwa safu. Viti vina rangi mbalimbali vikiwemo nyekundu , kijani na samawati vikiongeza rangi kwenye chumba. Kuna madirisha makubwa yenye mapazia mekundu yanayoruhusu mwanga wa kutosha kuingia ndani.

Mchezo wa mpira wa kikapu unaoendelea ndani ya uwanja wa kisasa wa ndani. Wachezaji wawili wa timu tofauti wanaonekana wakishindana moja akiwa amejirusha juu akijaribu kufunga kitabu. Uwanja una rangi mbili kuu nyekundu na bluu na mistari ya mpira wa kikapu imechorwa wazi.

Chumba chenye vitanda vitatu kila kimoja kikiwa kimefunikwa na chandarua cheupe. Vitanda vimepangwa vizuri vikiwa na mashuka ya rangi ya kijani kibichi na matandiko mekundu au pinki yaliyokunjwa juu yake.

Chumba cha kulala chenye rangi angavu na mapambo ya kipekee. Ukuta wa nyuma una rangi ya kijani kibichi ukiipaa chumba muonekano wa kuvutia. Kitanda kikuu kina fremu ya chuma iliyoundwa kama jua na kimefunikwa na shuka yenye ruwaza nyeusi na nyeupe huku chini kukiwa na sketi ya kitanda ya kahawia iliyonyooka.

Chumba chenye vitanda viwili vya ghorofa ambavyo vinaonekana kuwa safi na vimetandikwa shuka za rangi ya blue .Chumba hicho kina sakafu ya kahawia isiyong'aa na ukuta mweupe. Huku pazia la mistari likining'inia kwenye dirisha.

Uwanja wa tenisi wa bluu wenye wavu mweupe katikati. Watoto kadhaa wanaonekana wakicheza au kujifunza kucheza tenisi. Baadhi yao wamesimama karibu na wavu huku wengine wakiwa wameinama kuchukua mipira ya tenisi.

Chumba kikubwa cha maabara, kikiwa na meza ndefu za kazi, na sinki zilizopangwa kwa safu. Kila kituo cha kazi kina vifaa vya maabara kama vile stendi za bomba, na vikopo vya kemikali vikionyesha matumizi ya kisayansi.

Mashindano ya kuogelea, ambapo washindani kadha wanaruka ndani ya maji kutoka kwenye vizimba vya kuanzia. Maji ya bwawa yanaoenakana kua safi na kuna kamba za kugawanya njia za kuogelea. Watazamaji wengi wamekusanyika chini ya hema makubwa.

Mchezo wa soka unaoendelea kwenye uwanja wenye nyasi za kijani kibichi. Wachezaji wawili wa timu tofauti wanakabiliana karibu na mpira huku mmoja wao akijaribu kuudhibiti. Refa yuko karibu akifuatilia mcheza kwa makini.

Ukumbi mkubwa ulio wazi ukiwa na viti vingi vyeusi vilivypangwa kwa safu mbili ndefu vikitengeneza njia katikati kuelekea mbele ya ukumbi na jukwaa ndogo au eneo la mhadhara lenye skrini nyeupe ya makadirio na paneli nyekundu kwenye ukuta wa nyuma.

Ukumbi mkubwa wa mikutano au tamasha uliojaa watu. Mwenye kiti wa ukumbi una viti vingi vyekundu vilivyopangika kwa mtindo wa amphitheatre vikiwa vimejaa wahudhuriaji. Wahudhuriaji wengi wamevalia mavazi rasmi na baadhi yao wanaonekana wakitumia kompyuta ndogo kuandikia.

Ukumbi mkubwa ulio wazi na viti vingi vya mbao vilivyopangwa kwa safu. Viti hivyo vinaonekana kuwa katika viwango tofauti, vikipanda juu kuelekea nyuma ya ukumbi na kuupa mwonekano wa ukumbi wa mihadhara au sinema.

Darasa la watoto wadogo ambapo mwalimu au mlezi anasimama katikati yao. Watoto hao wamelala chini au wanapumzika kwenye meza zao ndogo wakionyesha kuwa wanaweza kuwa katika wakati wa kupumzika au kulala mchana.

Kundi la watu wakishiriki katika mchezo wa kuvuta kamba kwenye uwanja wenye nyasi. Washiriki wamevaa sare za rangi nyekundu na wengine wamevaa nguo za kawaida, wakionyesha kuwa ni hafla ya timu au jamii. Kwa nyuma kuna hema jeupe lililowekwa na watu wengine wakiangalia, wakipendekeza tukio na nje kama mchezo.

Wanafunzi watano waliokua wakishiriki katika mchezo au zoezi la nje, wakiwa wamefungwa vitambaa vya njano machoni. Watatu kati yao wamevaa mashati mekundu na sketi nyeupe huku wawili wengine wakiwa wamevaa sare za shule za kijani kibichi na nyeupe.

Msichana mdogo ameketi kwenye kiti nyepesi chenye rangi ya kijani. Ana vifaa maalum ya kusikiliza vikiwa vimevaliwa kichwani vikionyesha kuwa anafanyiwa uchunguzi wa kusikia au matibabu. Mwanamke mzima anayeonekana kuwa mtaalamu anamwelekezea kitu kwenye kompyuta mkononi.

Watoto wawili darasani wakifanya kazi zao. Msichana aliye mbele, amevaa cha kusaidia kusikia, na anaonekana akichora au kuandika kwenye daftari lake. Kijana aliye nyuma yake pia, anaonekana akizingatia kazi yake. Mazingira ya darasa yanaonyesha vifaa vya kujifunzia na ubao wa matangazo ukutani.

Mwanamke mwenye urefu mdogo amekaa kwenye meza ya mbao akijishughulisha na kazi au kujifunza. Amevaa fulana nyeupe isiyo na mikono na anaonekana akiandika kwenye daftari dogo na rangi ya waridi. Kompyuta kibao imefunguliwa mbele yake na dirisha la jua linaonekana kwa nyuma likiingiza mwanga.

Kundi la watoto na mwanamke mmoja wameketi chini kwenye maktaba wakimsikiiza mwanamke huyo akisoma kitabu. Karibu nao kuna umbwa mkubwa mwenye manyoya mweupe. Rafu za vitabu zilizojaa zimeonekana nyuma yao zikionyesha mazingira ya kujifunza.

Mwanamkwe aliyevaa koti la kahawia , anaangalia simu take ya mkononi. Ana vifaa vya masikioni visivyo na waya masikioni mwake, kwa nyuma watu wengine wawili wanaweza kuonekana mmoja amevaa nguo ya manjano na mwingine shati . Inaonekana kama wake kwenye mkutano katika nafasi ya kufanya kazi kwa pamoja.

Msichana mdogo mwenye nywele ndefu nyeusi amekaa mezani anaonekana akitumia lugha ya ishara labda akujifunza au kuwasiliana kupitia komyuta ndogo iliyo mbele yake. Nyuma yake kuna rafu kubwa iliyojaa vitabu ikionyesha mazingira ya maktaba au chumba cha kusomea.

Mwanamke na msichana mdogo wameketi chini kwenye mkeka yenye rangi nyingi. Mwanamke anaonekana kuwa mwalimu au mlezi ameshika kitabu na anaonekana kumfundisha msichana huyu. Msichana amevaa nguo ya njano na anaonekana akizingatia kitabu. Nyuma yao kuna kiti cha magurudumu ikionyesha kuwa mazingira haya ni ya kirafiki kwa watu wenye mahitaji maalum.

Kundi la watoto wadogo wameketi chini kwenye darasa au chekechea wakishiriki katika shughuli. Baadhi ya watoto wamenyosha mikono yao juu labdi wakijibu swali au wakishiriki kikamilivu. Mwalimu au mtu mzima ameonekana kwa nyuma akionyesha mgongo wake na kuongeza hisia ya mwingiliano.

Msichana mdogo aliyeketi kwenye kiti cha magurudumu na mwanamume mzima wanashiriki katika shughuli ya uchoraji. Wote wawili wanatabasamu usoni wakionyesha furaha na ushirikiano. Msichana huyo amevaa aproni ya njano na mwanaume huyo amevaa nyeupe iliyochafuka na rangi akionyesha wanajishughulisha na sanaa.

Kijana ameketi kwenye kiti cha magurudumu akisoma kitabu kwa umakini ndani ya maktaba. Ametazama chini kwenye kitabu anachokishika mkononi mwake na anaonekana akigeuza kurasa. Nyuma yake kuna rafu ndefu zilizojaa vitabu, zikionyesha mazingira ya kujifunza na utulivu.

Mwalimu anamsaidia mwanafunzi wakike mwenye ulemavu wa akili. Mwalimu anaonekana akimwelekeza mwanafunzi jinsi ya kuandika au kuchora, huku mwanafunzi akiwa amejikita kwenye kitabu chake na kalamu. Mazingira yanaashiria kuwa ni darasa na vitabu na vifaa vingine vya shule vinaonekana kwa mbali.

Mtoto mwenye ulemavu ameketi kwenye kiti maalum chenye msaada akitabasamu na kucheka kwa furaha. Amevalia shati la mistari na anacheza na vichezo vilivyopo mbele yake kwenye meza. Kwa nyuma, mtoto mwingine anaonekana akiwa haonekani vizuri na kuta zimepambwa kwa michoro ya rangi.

Mtoto mdogo mwenye nywele za dhahabu ameketi sakafuni na mguu wa bandia wa rangi ya waridi na samawati. Mtoto huyo anacheza na vizuizi vya mbao vilivyo na picha za wanyama. Mwanamke mzima anaonekana akimsaidia mtoto huyo kucheza, akionyesha uhusiano wa malezi. Wote wawili wanaonekana wamejikita kwenye mchezo.

Mvulana mdogo mwenye ulemavu wa macho, akitabasamu kwa furaha, huku akitumia vidole vyake kusoma kitabu kilichoandikwa kwa braille . Amevalia shati jeupe la shule, na amekaa kwenye meza ya mbao.

Mwalimu mwanamke anamsaidia mwanafunzi wa kiume ambaye anaonekana kuwa na upungufu wa kuona wakisoma kitabu cha nundu. Mwalimu anamtazama mwanafunzi wake kwa tabasamu na upendo huku mwanafunzi akitumia vidole vyake kusoma maandishi yaliyoinuliwa. Kwa nyuma kuna ubao mweusi wenye herufi za alfabeti zilizoandikwa.

Mwanamke na mtoto wanafanya shughuli pamoja kwenye meza. Mtoto mwenye nywele nyekundu na anayeonekana kua na ulemmavu fulani anavaa shati lenye minia ya njano na samawati na ancheza na kitu kidogo mikononi mwake.

Mtoto wakiume anaandika kwa kutumia mguu wake, amezama katika kazi yake ya shule, akionyesha bidii na uwezo mkubwa. Nguo yake inaonekana kuwa na tundu ikionyesha uenda imechakaa. Watoto wengine wanaonekana nyuma yake wakifanya kazi zao darasani, jambo linaloashiria mazingira ya shule.

Kikundi cha watu wakiwa wamekaa pamoja, labda katika mkutano au mkusanyiko wa kijamii. Mwanamke aliyekatikati anatabasamu kubwa na anaonekana mwenye furaha akiwa ameshikilia karatasi mikononi mwake. Upande wake wa kushoto, mwanamke mwingine anaonekana akitabasamu na ana nywele zinazojikunja.

Kundi la watu wanne wakiwasiliana na kutumia lugha ya ishara. Mwanamke aliye mbele ambaye mgongo wake unaonekana anaonekana akifundisha au kuwasiliana kwa kutumia ishara za mkono.

Mtoto mlemavu akiwa ameketi kwenye kiti cha magurudumu cha rangi ya buluu darasani. Anaonekana akisikiliza au kuangalia kitu kwa umakini huku akiwa ameshikilia kalamu mkononi mwake. Wanafunzi wengine wanaonekana wameketi kwenye madawati ya mbao nyuma yake.

Wanawake wawili mmoja akiwa na umri mkubwa na mwingine kijana, wakicheza mchezo wa vijiti vya mikado au pick up sticks . Mwanamke mwenye umri mkubwa anaonyesha tabasamu na furaha na anashikilia kijiti kimoja.

Kundi la vijana wakiwa wamekaa kwenye dawati refu wakitumia kompyuta msichana aliyembele kabisa anatabasamu pana usoni na anaonekana mwenye furaha akitazama moja kwa moja kwenye kamera.

Mwanaume mzee labda mwenye umri wa makamo mwenye ndevu nyeupe na nywele za kijivu amevaa miwani meusi na shati la polo la rangi ya kahawia isiyokolea. Mwanaume huyo anaonekana amelala kifudifudi au kuegemea kwenye mito.

Mwanamke mzima labda mwalimu au mtaalamu akimsaidia msichana mdogo. Msichana huyo amefungua mdomo wake mpana na mwanamke anashika kidevu au koo akionekana kumfundisha au kumtathmini.

Mwanaume aliyeketi kwenye kiti cha magurudumu akionekana akifanya kazi au kusoma nyumbani kwake. Amevaa shati la polo la kijivu na miwani na anaonekana akishikilia simu yake ya mkononi huku akiwa na kitabu wazi mikononi mwake.

Mwanamke na kijana wakicheka kwa furaha, wakiwa wamekaa mezani. Wanakabiliana na mikono ya mwanamke imeshikana na ya kijana, ikionyesha uhusiano wa karibu na wa upendo. Kijana anaonekana kuwa na mahitaji maalum, labda ameketi kwenye kiti maalum au kiti cha magurudumu, ingawa sehemu hiyo haiyonekani wazi.

Mtoto ambaye anaonekana kuwa msichana akitumia vidole vyake kusoma kitabu kilichoandikwa kwa herufi za braille . Sehemu ya juu ya mwili wa mtoto ikiwemo mikono na sehemu ya uso inaonekana wazi. Amevalia fulana ya rangi ya pinki na kitabu kimefunguliwa kwenye meza ya mbao.